Hawa ni wanariadha ambazo wanaendeleza mbio za kilomita refu sana. Wanariadha hawa mmoja wao akiwa ni mwanariadha aliye kipofu. Kuna yule ambaye anamwelekeza akiwa katika mbio zake za kawaida.

Hiki ni kitabu. Kitabu hiki kinaelekeza mwanafunzi au yule ambaye anaisoma matumizi ya sarufi tofauti tofauti. Vile vile, kitabu hiki kina picha. Picha hizi ni muhimu sana ili kuelekeza mwanafunzi anayesoma kitabu hiki.

Hapa ni maktaba ya kuweka vitabu ambavyo vina ripoti tofauti tofauti ya hospitali. Maktaba hii ina vitabu vikiwa vimepangwa vizuri na vinaelekezwa vizuri sana.

Ninaiona jumba la ghorofa . Jumba hili limejengwa kwa ustaajabu sana . Limejengwa vizuri hasa kwa kutumia mawe. Naona mbele ya nyuma ya nyumba kuna bustani ya maua ambayo imekaa vizuri na ina mwonekano mwema sana mbele ya jumba hili.

Hii ni mlingoti, mlingoti hii haswa hutumika kuipanza bendera. Milingoti hutumika kupanza bendera tofauti tofauti ambayo hutumika kulingana na kampuni au pia bendera ya taifa.

Hawa ni wanariadha kwa majina Nancy Chelagat Koech. Mwanariadha huyu ana shida ya macho, hawezi akaona vizuri. Ni kama wanariadha hawa wamepata ushindi na walipoenda kama kukimbia walienda kuwakilisha nchi yetu ya Kenya. Hivyo basi, wao ni washindi.

Tunamtazama mgeni akiwa anahutubia watu. Mgeni huyu anahutubia wale waliosomea ualimu na kuweza kufunza wale wanafunzi walio wa kipekee. Wanafunzi hawa huenda wakawa na matatizo tofauti tofauti. Vilevile ni kama wanafunzi hawa huweza wakakosa mambo fulani ambayo mwanafunzi wa kawaida huenda akawa nayo.

Hiki ni kitabu. Kitabu hiki kinaonyesha picha tofauti tofauti. Naiona picha ya lori, vilevile naiona picha ya baiskeli. Kitabu hiki huenda ikawa katika karatasi hii inatufunza namna tofauti tofauti za usafiri.

Hiki ni kitabu. Kitabu hiki kina maelekezo tofauti tofauti, ni kitabu ambacho hutumika ili kuwafundisha wanafunzi walio shuleni au watoto wadogo. Kitabu hiki kinafunza maadili, ambayo watoto wadogo pamoja na wanafunzi wanapaswa kufuata ili kuwa na maadili mema maishani.